magari yameegezwa kwenye uwanja wa nyasi. Miti na majani ya kijani kibichi yako upande wa nyuma. Wenyewe wanaonekana kutoweka na kuwacha gari zao ili kifanya shughuli nyingine. Ni za rangi tofauti tofauti.

Mkono wa mtu unaonekana umeshikilia pesa ya noti, kuna wa shilingi kando yake, anaonekana kuwa mwanabiashara anaye fanya hesabu zake za siku ili kupata ameuza nini na amebakisha nini.

Mchuuzi amefungua soko lake la machungwa ameekelea matunda mengine juu ya kreti za mikate matunda yakiwemo ndizi maembe machungwa avocado nanazi na viazi vitamu.

Barabara safi, magari yameegezwa, hayana nambari ya kusajiliwa, rangi ya buluu, waya za kupitisha umeme, jumba kubwa lenye vioo, vikingi vya stima, miti ya kijani kibichi.

Mkono wa mtu alie ghorofa ya pili au ya tatu. Sakafu iko mbali dhihirisho tosha kua yuko ghorofani ameshikilia simu ilio waka na kuonyesha baki ya pesa na historia ya pesa.

Naliona pikipiki likiwa limebeba watu wawili. Pia kuna maandishi yanayosoma. paybill number 404404 . Account name, number plate . Bima rahisi. Fast and easy insurance. Safeguard your Boda with an affordable third-party cover for six months. Cash 2500 .

Mashine ya maziwa. Inapima maziwa kulingana na kiwango cha pesa mnunuzi anachotaka. Mwanaume anajiwekea maziwa baada ya kununua. Amevalia shati nyeupe na saa mkono wake wa kushoto.

Gari tatu zenye rangi ya nyekundu na nyeupe maandishi yaliyo andikwa ONE MONTH TPO KSH.3500 extend to annual within 30 days at 5k , www.mykava.co.ke .

Watu wengi wako sokoni, magunia yameekwa chini, wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyekundu, nyeusi na nyeupe wameketi, wengine wanatembea na kunao waliosimama.

Pikipiki limeegeshwa kando ya duka, mwenyewe anaweza kuwa ndani ya duka kununua au kushughulikia mambo mingine. Duka limefuguliwa na linauza maji na soda. Pia linatoa usaidizi wa Mpesa Kwa wale wanao taka kuifathi pesa au kutoa pesa.

Watu wamejumuisha katika soko la nguo wakiume na wa kike, kununua, kuuza, na kukagua. Miongoni mwa vinavyouzwa ni suruali, shati, mahindi, na mifuko.

Jengo linalo onekana kuwa duka limefunguliwa, linauza maziwa hasa, yamepakiwa kwenye mikebe karatasi na mitungi, yamepangwa kwa usawa ili kuonekana, maandishi ya royal fresh yanaonekana kwenye ukuta.

Namwona mtu aliyevalia koti la buluu akiingia dukani ng'ombe aliyechomwa maandishi kigeni dairy products limited milk shop ubao wa mpesa mtungi wa maziwa shanga zilizowekwa mlangoni dirisha lililofunguliwa .

Familia iko nyumbani pamoja, mama amesimama upande wa nyuma ameshikilia kikombe cha chai, baba ameketi pamoja na watoto wa kiume na wa kike ambao wameshikilia vijiko, sharubati iko mezani.

Mazingira haya ni ya soko. Wauzaji wamepanga vibanda vyao na kuketi kusubiria wateja. Wanauza mboga za kijani kibichi ambazo zinaweza kuwa sukuma au za kienyeji. Mwanamke amesimama Katikati ya barabara akizungumza na mwanaume anayeonekana kuwa mwuuzaji.

Mwanamke amesimama mbele ya duka. Amevalia mavazi ya nyeusi kibeti amebeba. Buibui. Mahandishi M-Pesa. Agent number 4123865829.

Jumba kubwa lenye dirisha la vioo, hii inadhihirisha kwamba jumba hili linatumika kuuzia magari kwani vioo vinatumika kama njia ya kuvutia wateja. Magari haya ni mapya na hayana nambari ya usajili.

Magari matano yako uwanjani, yamegezwa kuangalia upande tofauti, taa za gari maandishi isuzu KBU. Unyasi wa kijani kibichi, miti upande wa nyuma, kichaka, vioo vya gari.

Nyumba la kifahari, dirisha, vioo, mlango chuma mbao. Maandishi ya kutoa maelezo kuhusu nyumba hii yanayosema domestic home insurance nambari za simu za kupata maelezo zaidi.

Watu wamejumuika kwenye duka la Mpesa. Wakiume na wa kike. Wazee kwa wadogo, wahudumu wameketi upande mwingine. Kuwasaidia kutoa pesa, kutuma pesa au kuweka pesa.

Nayaona magari yaliyowashwa mataa. Kuna maandishi kando yanayosoma; Moto Insurance. Fast, simple, reliable, and affordable. Why choose us? Legendary services. Easy access. Roadside assistance. Here to serve you. Guaranteed renewal. Let's go.

Maeneno haya yanaonekana kama ya kuoshewa gari, gurudumu zimetolewa ili ziweze kungarishwa zaidi, wanatumia mashine kunyunyuzia maji ndio waweze kufikia sehemu zote.

Duka kubwa la kuuza maziwa, mayai, mkate na keki limefunguliwa lakini halijapangwa. Mashine ya kuuza maziwa ipo upande wa kando. Maandishi na nambari ya simu kutoa maelezo.

Watu sokoni, wanunuzi na wauzaji. Mama ameketi ameshika kisu. Ndania, pilipili hoho, nyanya, vitunguu, mbao, viazi , kreti, karatasi, mwavuli wa rangi ya kijani kibichi.

Yaliyoandikwa USD buying 138.0, selling 144.0, GBP 170.35, selling 188.06, EUR 142.1, selling 164.7 CAD selling 114.67 buying 99.67 .

Nayaona magari mengi katika uwanja, yamegezwa katika mistari, huku yakiangalia mbele.e. Hayana nambari za kusajiliwa ni ya rangi tofauti. Kuna yale yaliyo nyeusi na kuna yale yalio nyeupe. Magari haya ya naonekana kutokua na nilewa.

Picha ya mwanamke imetumika katika Bima ya Jubilee. Anaonekana kuwa na tabasamu kama ilivyo desturi ya kutumika katika picha hizi. Maandishi Coverbora Medical Cover yako wazi. Wanatoa maelezo zaidi , jinsi ya kuwasiliana nao.

Maeneo haya ni ya sokoni. Watu wamejumuika, wakiume na wa kike. Kuuza na kuuziana. Wamejikinga kutokana na jua kali kwa kuwa kuna mwavuli. Nyumba za mabati zinaonekana upande wa nyuma. Majani ya kijani kibichi, yako kando ya kreti.

Jumba kubwa la kuhifadhi magari, dirisha, vioo. Magari yameegezwa bila dereva. Ni ya rangi tofauti tofauti: nyeusi, nyeupe na rangi ya bluu.

Jumba kubwa vioo dirisha maandishi car lokers numbari ya simu ukuta waya za umeme magari yameegezwa upande wa nje kutoka kampuni tofauti rangi ya nyeupe na nyeusi.

Nawaona wanaume wawili waliosimama wamevalia mavazi tofauti. Mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine yumo ndani ya suruali na shati peke yake. kuna gari nyeupe kando Yao mkono umeekelewa juu.

Mwanamke mjamzito anatumika kama mfano na bima ya Jubilee Insurance. Amevalia nguo nyekundu. Maandishi yako kando kutoa maelezo zaidi. Wanatoa manufaa ya kutumia bima hii yao.

Magari tano, yakuuzwa, yenye kampuni ya Maczedes ,yameegeshwa kuangalia mbele bila dereva. Hayana nambari ya kusajili, ni ya rangi tofauti , nyeupe na nyeusi, kibao kutoa maelezo zaidi.

Chumba kubwa, leupe, dirisha za vioo, mlango mkubwa, magari mengi yameegezwa ni ya rangi tofauti; nyeusi, nyeupe, blue, barabara ya lami, hayana nambari zaa kusajili.

Jumba kubwa liko katika barabara ya lami, lina dirisha la vioo, magari yameegeshwa huko nje, ni ya rangi tofauti , moja la nyekundu, mawili nyeupe, moja nyeusi, yameegeshwa yakiangalia mbele.